Mkulima anayefanya shughuli za utengenezaji wa pembejeo za kilimo ikiwemo mbolea ya asili ambayo amehifadhi katika banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Pembejeo ya kilimo aina ya mbolea ya viwandani, ikiwa imewekwa kwenye viroba ambavyo vinauzito tofautitofauti, ikiwemo kilo kumi pamoja na hamsini.

Pembejeo za kilimo ambazo baadhi yao zimefungwa kwenye maboksi hii rangi nyeupe pamoja na kaki, vilevile kuna chupa mbili zilizowekwa juu kwa kutumika kama mfano.

Dawa ya kuulia wadudu kwenye mifugo ambayo imewekwa katika kifungashio cha chupa ya plastiki, kilicho na mfuniko wenye rangi nyeupe.

Mkulima wa zao la kibiashara linafahamika kwa jina la kahawa akiwa katika shamba lililopandwa mimea hiyo, ambayo imeshaanza kutoa matunda na yeye akiwa anachuma.

Watu wa rika na jinsia mbalimbali, wanawake kwa wanaume, wakiwa wamekaa wakichambua zao la kibiashara, linalo julikana kwa jina la kahawa.

Wanawake kadhaa, wakiwa wanafanya shughuli ya uchambuaji wa zao la kibiashara linalojulikana kwa jina la karanga, kwa kutumia vifaa mbalimbali, ikiwemo mabakuli pamoja na magunia.

Wakulima wa zao la kibiashara, ambalo linafahamika kwa jina la viazi mviringo, wakiwa katika shamba lililopandwa mazao hayo, wakifanya shughuli ya uvunaji.

Mkulima wa zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la nyanya, akiwa katika shamba ambalo limepandwa bidhaa hizo akifanya shughuli za uvunaji.

Mkulima wa zao la kibiashara linalofahamika kwa jina la mahindi, akiwa amesimama katika sehemu inayotumika kwa ajili ya kuanikia mazao hayo huku mengine akiwa ameyashikilia mkononi.

Wakulima wa mazao ya kibiashara ambayo yanafahamika kwa jina la parachichi, akiwa amesimama pembezoni mwa mti wa zao hilo huku akiwa ameshikilia moja ya tunda hilo.

Mkulima wa zao la kibiashara ambalo limepandwa katika shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo, ambapo kuna mabomba yaliyowekewa kwa ajili ya kumwagilia.

Zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la nyanya limepandwa katika shamba ambapo baadhi yake zimeshaanza kukomaa na kuwa na rangi nyekundu.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo linajulikana kama viazi mviringo, wakiwa wanachimbua kwa ajili ya kuvuna zao hilo.

Mimea ijulikanayo kwa jina la migomba ambayo imezungushiwa plastiki kwa ajili ya kutunza unyeunyevu, ambapo inatumika kwa ajili ya kuzalisha zao la kibiashara lijulikanalo kwa jina la ndizi.

Zao la kibiashara, ambapo wakulima wameliweka katika matenga, yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki yajulikanalo kwa jina la parachichi.

Wakulima wa zao la kibiashara lijulikanalo kama nyanya wakiwa wameziweka katika meza, ambayo imetandikwa kiroba na wakiwa wanafanya kazi ya kuchambua, ambazo zimeiva na zilizo mbichi.

Shamba lililopandwa mazao ya kibiashara, ambalo linatumia njia za kilimo za kisasa, ikiwemo njia ya umwagiliaji kwa kutumia mabomba.

Wakulima wa zao la viazi vitamu, wakiwa wamevikusanya katika eneo moja, huku wakivichambua na kuviweka katika matenga ambayo yametengenezwa kwa kutumia plastiki.

Kilimo cha kisasa cha mazao ya kibiashara, ambayo yanajulikana kwa jina la pilipili hoho zilizopandwa katika shamba ambalo limewekewa mifuko ya plastiki kwa ajili ya kutunzia unyevu unyevu.

Shamba ambalo limevunwa mazao ya kibiashara, ambayo yanafahamika kwa jina la vitunguu maji, ambalo linatumia njia za kisasa za kilimo za umwagiliaji.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la maembe wakiwa wamesimama, huku nyuma yoa kukiwa na mti ambao umejawa na mazao hayo vilevile baadhi yao wakiwa wameyashikilia.

Mkulima ambaye yupo katika shamba lililopandwa mazao ya kibiashara ambayo yanafahamika kwa jina la nyanya, ambapo hazijaiva.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la viazi mviringo wakiwa wanavuna na kuliweka zao hilo katika eneo moja.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo linajulikana kwa jina la kahawa walilo lihifadhi kwenye viroba wakiwa wamelimimina na wakifanya shuhuli ya uchambuaji.

Wakulima wenye jinsia tofautitofauti ikiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa katika shamba linalozalisha mazao ya kibiashara yajulikanayo kwa jina la mahindi, wanafanya shughuli ya kuvuna.

Wakulima wa zao la kibiashara, ambalo linafahamika kwa jina la ndizi, wakiwa wanapakia mikungu katika tenga, ambalo limetengenezwa kwa kutumia plastiki.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la nanasi wakiwa katika shamba ambapo wametoka kuvuna zao hilo. Na baadhi yao kuyaweka kwenye matenga yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Watu wajinsia ya kike na kiume ni wakulima, wakiwa katika eneo la shamba waliloliandaa kwa ajili ya kupandia mbegu.

Wakulima wakiwa katika shamba ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa mazao ya kibiashara, yajulikanayo kwa jina la viazi mviringo, kwa kuviweka na kuvikusanya katika mafungu mafungu kulingana na rangi.

Kilimo ambacho kinausihanisha na uoteshaji wa mbegu kwenye mifuko ya plastiki, ikishatoa mimea inaenda kupandikizwa katika shamba.

Wakulima wawili ambao wako katika shamba lililopandwa mimea kwa kuwekwa kwenye viroba vyenye rangi nyeupe.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo za kiteknolojia, ambazo zinatumika kwa ajili ya kuapandia na kuoteshea mimea.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo utumiaji wa mashine ya kulimia inayojulikana kwa jina la trekta iliyo na majembe ama meno ya kulimia kwa nyuma.

Shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo na utumiaji wa mashine ya kulimia ambayo inafaamika kwa jina la trekta.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo inayojulikana kwa jina la trekta, inayotumika kwa ajili ya kuandalia shamba kama shughuli za ukataji wa nyasi.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo utumiaji wa mashine ambayo inafahamika kwa jina la trekta; kwa ajili ya kulimia.

Shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo utumbiaji wa mashine ya kulimia ambayo inafahamika kwa jina la trekta.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo utumiaji wa mashine ya kulimia inayofahamika kwa jina la trekta.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo, ambazo zinatumika kwa ajili ya kupandia na kuoteshea mimea.

Mkulima ambaye anatumia mashine ya kulimia ambayo ifahamikayo kwa jina la trekta kwa ajili ya kuandalia shamba.

Ufugaji wa samaki kwa njia za kisasa ambao unahusianishaa na uchimbaji wa bwawa linalowekewa neti kwa juu, kwaajili ya kuwakinga na wanyama wa porini.

Samaki wa kufugwa wa mapambo ambao wamewekwa katika bwawa lililo tengenezwa kwa kutumia vioo ambao wana rangi ya machungwa.

Ufugaji wa samaki wa kisasa, ambao unahusianisha na uchimbaji wa mabwawa, vilevile na kuwekea neti kwa ajili ya kukinga na wanyama.

Bwawa linalotumika kwa ajili ya kufugia samaki limetengenezwa kwa mawe, vilevile kuna kobe amesimama juu ya mawe.

Bidhaaa za chakula, ambazo zinajulikana kwa jina la nafaka, ikiwemo maharage yaliyohifadhiwa katika vikapu, kwa ajili ya kuuzwa.

Mazao ya chakula ambayo yanajulikana kama maharage, pamoja na mihogo iliyoanikwa imewekwa katika viroba kwa ajili ya kuuzwa.

Upandaji wa miti ambao unahusianisha na kuiweka katika viroba kwa ajili ya kusaidia iweze kukua vizuri.

Mkulima akiwa katika shamba ambalo linazalisha mazao ya aina mbalimbali; yanayotumia njia za kisasa za kilimo, ambayo inajulikana kwa jina la hydroponi, inayohusiana na ulimaji wa mimea kwa kuitumbukiza katika maji.

Mimea imepandwa katika mabomba yaliyotobolewa ambayo yanatumia mifumo ya upitishaji maji, ambacho kilimo hiki kinajulikana kwa jina la haidroponi.

Mabomba yaliyotobolewa na kuwekewa mimea kwa ajili ya kukua. Vilevile yana mfumo wa upitishaji wa maji ambao unajulikana kama kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Uoteshaji wa mimea kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo ambayo inajulikana kwa jina la Haidroponi. Inayohusianisha na kuiweka mimea katika mabomba ambayo yametengenezewa mifumo ya kupitishia maji.

Kikopo ambacho kimetobolewa kwa chini kinachotumika kwa ajili ya kupandia mimea, katika kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho kinauhusianisha kupanda mimea kwenye maji.

Mimea imepandwa kwenye mabomba yaliyotobolewa, ambayo yamewekewa mfumo wa upitishaji maji, ambao unajulikana kwa jina la haidroponi.

Mkulima alie katika shamba linalotumia njia za kisasa za kilimo ambapo linahusianisha na utumiaji wa mabomba yaliyotobolewa, na kupandwa mimea vilevile yamewekewa mfumo wa upitishaji maji.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ufugaji wa kuku wa kutaga ambao wamewekwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, vile vile wameshaanza kutaga mayai.

Kilimo cha kisasa cha kiwandani, ambacho kinahusianisha na utumiaji wa njia mbalimbali za kilimo, ikiwemo kilimo cha "green house", ambacho kinahusianisha na uwekaji wa mahema ambayo yanatumika kwaajili ya kuhifadhia ama kulimia mazao.

Kilimo cha viwandani, ambacho kinahusianisha na ufugaji wa kuku wa vifaranga katika eneo moja kubwa kwa kuwapatia chakula pamoja na maji.

Wafanyakazi wa viwandani, ambao wamevalia sare yenye rangi ya kijani, wakiwa wanafunga maua ambayo yatokanayo na kilimo cha viwandani katika vifungashio.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na upandaji ,wa mimea katika eneo kubwa, la mazao ya kibiashara, ambayo yanajulikana kwa jina la kabichi.

Kilimo cha viwandani, ambacho kinahusianisha na ulimaji wa eneo kubwa wa mazao ya kibiashara ikiwemo nyanya ambazo zimepandwa kwa njia ya matuta.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusiana na upandaji wa mimea katika eneo kubwa, ambapo mimea hiyo ijulikanayo kwa jina la uyoga.

Kilimo cha kisasa cha viwandani, ambacho kinahusianisha na upandaji wa mimea katika shamba la "green house" kwa ajili ya kusaidia iweze kukua.

Kilimo cha kisasa cha viwandani, ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo, kwa ajili ya kuvunia zao la kibiashara, lijulikanalo kwa jina la mpunga.

Kilimo cha viwandani, ambacho kinahusianisha na upandaji wa mimea katika eneo kubwa linalotumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo upandaji kwa kutumia matuta pamoja na matumizi ya mashine za kilimo.

Mkulima akiwa katika shamba ambalo linatumia kilimo cha viwandani ambapo ameliwekea mabomba kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na upandaji wa mazao aina ya chai, katika eneo moja kubwa ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo.

Kilimo cha kisasa, ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mbinu mbalimbali za kilimo, ikiwemo utumiaji wa mabomba ya kumwagilia kwa ajili ya kusaidia mimea kukua.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo uwekaji wa mabomba ya kumwagilia maji kwa ajili ya kusaidia ukuzaji wa mimea.

Shamba ambalo linatumia njia za kisasa za kilimo ikiwemo upandaji wa kutumia matuta, ambalo limewekewa mabomba kwa ajili ya kusaidia shughuli za umwagiliaji.

Shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo ambalo limewekewa mabomba yanayosaidia kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo lililosambaziwa mabomba, yanayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za umwagiliaji.

Kilimo ambacho kinahusianisha na uwekaji wa mabomba kwa ajili ya kusaidia shughuli za umwagiliaji katika mimea.

Shamba ambalo limewekewa mabomba ya kumwagilia, lililopandwa kwa njia za kisasa za kilimo zijulikanazo kwa jina la "Matuta".

Mto wa maji ambayo yanaenda kwa kasi ya taratibu, ambapo kingo zake zimezungukwa na uoto wa asili ikiwemo nyasi fupifupi pamoja na miti.

Njia ya watembea kwa miguu ambayo inamatope vilevile imezungukwa na milima ambayo ina uwoto wa asili kwa juu pamoja na pembeni.

Sehemu ya tambarare ambayo imepitiwa na barabara ya vumbi, iliyozungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na manyasi kwa nyuma yake kuna mwinuko.

Mandhari ambayo ina milima na mabonde vile vile ina mashamba pamoja na uoto wa asili ambapo inatumika kwa ajili ya maradhi pia.

Sehemu iliyo tambarale ambayo imezungukwa na uoto wa asili ikiwemo, nyasi ambazo zimekauka vile vile miti yenye rangi ya kijani.

Mandhari ambayo imezungukwa na utoto wa asili, ikiwemo miti yenye rangi ya kijani vilevile inatumika kwa ajili ya makazi ya watu.

Mandhari ambayo ipo tambalale, vilevile kuna miinuko midogo midogo iliozungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti ambapo, kuna jua linazama.

Mandhari ambayo imezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti, vilevile kuna jiwe kubwa ambalo kwa chini yake kuna nyumba kwa ajili ya makazi ya watu.

Mto wa maji tulivu ambao kingo zake kumezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti vilevile eneo hili linafaa kwa ajili ya makazi ya watu.

Ukanda wa tambarare ambao una nyasi zenye rangi ya kijani pamoja na zilizokauka. Vilevile kuna miti miwili mirefu.

Mizinga ya nyuki ambayo imetengenezwa kwa kutumia mbao, ambayo inatumika kwa ajili ya kuhifadhia pamoja na kuzalishia asali kwa nyuki.

Ufugaji wa nyuki ambao una husianisha na uwekaji wa mizinga iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, kwa ajili ya kusaidia nyuki kuzalishia asali.

Ufugaji wa kuku wa njia za kienyeji ambao unahusianisha na kuwaachilia kuku, wajitafutie chakula chao wenyewe katika shamba, ambalo lina nyasi fupi.

Mbegu za kilimo ambazo zimehifadhiwa katika kifungashio cha plastiki, ambacho kimebandikwa picha kwa juu inayotambulisha ni aina gani ya mmea. Vilevile mmea huo ni wa kabichi.

Mbegu za kilimo ambazo zimewekwa kwenye vitakuli, vilivile zimewekewa karatasi ambazo zinatumika kujulisha ni aina gani ya mbegu.

Mwanamke ambaye anajishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo, ambazo zimewekwa katika kabati la mbao lililotengenezwa kwa kushikiliziwa ukutani.

Mbegu zimehifadhiwa katika kifungashio chenye rangi ya kijani pamoja na ya dhahabu, ambacho kimebandikwa picha inayo onesha mmea wa maharage.

Mbegu zilizopandwa katika shamba, linalotumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo upandaji wa kutumia njia ya matuta zimeota na kutoa mimea.

Mbegu za kilimo ambazo zimepandwa katika shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo upandaji kwa kutumia vitaru.

Mbegu za aina mbalimbali, ikiwepo karoti pamoja na pilipili hoho ambazo zimehifadhiwa katika vifungashio vilivyowekwa dukani kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo lililopandwa mbegu ambazo zimeshakuwa na kutoa mimea midogo midogo linatumia mbinu ya umwagiliaji.

Mbegu zilizopandwa kwenye vibakuri ambavyo vimewekwa udongo pamoja na mbolea, zimeanza kuchipua na kutoa mimea midogomidogo.

Mbegu zimewekwa katika kifungashio ambacho kina rangi ya kijani pamoja na njano, vilevile kimechorwa picha ya kuonyesha ni aina gani ya mbegu.

Mbegu ambazo zimewekwa katika vifungashio venye rangi nyeupe, vilevile vilivyochorwa picha ya kuonyesha ni aina gani ya ua.

Mbegu zimewekwa katika vifungashio ambavyo vimebandikwa picha, inayo onesha ni aina gani ya mmea ipo dukani kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba ambalo linatumika kwa ajili ya kuoteshea mbegu, ambazo zimepandwa kwa njia za matuta zilizotoa mimea.

Mbegu zilizopandwa katika shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo usambazaji wa mabomba ya kumwagilia zimekua na kutoa mimea.

Kifungashio ambacho kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia mbegu zinazotumika katika kilimo ambacho kina rangi ya njano pamoja na kijani vilevile kimebandikwa picha kwa ajili ya kufahamisha ni aina gani ya mmea.

Mbegu zilizopandwa katika shamba, ambalo linatumia eneo kubwa, vilevile limepandwa kwa njia ya matuta. Zimeota na kutoa mimea.

Kifungashio kinachotumika kuhifadhia mbegu, ambapo kina rangi ya njano pamoja na kijani, vilevile kimebandikwa picha inayoonyesha ni aina gani ya mmea.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo uoteshaji wa mbegu kwenye vitalu, ambavyo vimepangwa kulingana na aina ya mimea.

Banda ambalo linatumika kwa ajili ya kufugia mifugo, lililotengenezwa kwa kutumia mbao vilevile lina dirisha ambalo limewekewa wavu pamoja na mlango wake ulio na komeo la kufungia.

Mabanda yanayotumika kwa ajili ya kufugia mifugo, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yamewekewa madirisha yenye wavu pamoja na milango.

Afisa wanyama wa kufugwa, aliyevalia koti lenye rangi nyeupe pamoja na kofia nyekundu, akiwa amemshikilia mbwa na kumuweka katika meza.

Afisa mifugo ambao wamesimama wakiwa wanatoa huduma kwa mbwa, ambao baadhi yao wana rangi nyeupe huku nyuma yao kukiwa na gari.

Mbwa akiwa katika banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao na vilevile limewekewa vyombo kwa ajili ya kulia chakula ambapo lipo nje ya nyumba.

Wanyama wa mwituni ambao wanajulikana kwa jina la nyoka, waliokaa kwa pamoja katika sehemu yenye nyasi zilizokauka, ambao wanaweza wakawa wa kufugwa au wasifugwe.

Mnyama wa porini ambaye anajulikana kwa jina la tembo, ambapo amechukua mavumbi akiwa anajimwagia ili wadudu wasimng'ate vilevile kuna watalii wanao mtizama.

Ndege wa porini ambaye ana miguu mirefu vilevile mwenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi. Ambapo machoni kwake ana rangi nyekundu amesimama katika sehemu iliyo na nyasi fupi.

Mbuga ya wanyama ambayo ina nyasi zilizokauka pamoja na miti michache ambapo kuna mnyama pori yajulikana naye kwa jina la punda milia vilevile kwa mbele yake kuna mlima mrefu.

Afisa wa wanyama pori ambao wamevalia sare yenye rangi ya kijani, huku wakiwa wameshikilia machupa yaliyowekewa maziwa ambapo baadhi yao wakiwa wanawapa tembo.